Shughuli ya uuzaji sokoni. Soko hili kunaonekana kuwa nyanya, vitunguu na viazi vitamu zinazouzwa. Kuna nyanya zilizoiva na kando pia kuna nyanya mbichi.

Kiduka kidogo aina ya kioski. Kiduka hiki kinaonekana kutoa huduma za m pesa. Kuna maji yanayouzwa nje pia soda aina ya pepsi . Kando yake kuna biwi la kutilia taka ambalo juu yake lina sabuni.

Soko la nyanya. Soko hili lina nyanya kwa wingi. Wafanyibiashara kwenye soko hii wanaonekana wakijinga kwa kutumia miavuli. Sokoni humu kuna pia wateja ambao wamekuja kununua bidhaa hizo.

Soko la bidhaa za nyumbani ,sokoni humu mna mahindi ,nyanya na viazi vitamu ,wafanyi biashara wanaonekana wakiuza bidhaa hizi , huku mwanamke mmoja akiinama kwa kuzikagua .

Tangazo la kampuni ya kutoa bima la Anziano Insurance Agency. Kampuni hii inaonyesha bima wanazopeana kwa wagonjwa wao. Tangazo hili pia lina nambari ya kampuni hizi na pia ina maelezo ya pesa yanayotakika kwa kuchukua bima hiyo.

Mkusanyiko wa pesa za Kenya, shilingi elfu moja, elfu moja hizi ni pesa za awali zile za Kenya zilizobadilishwa. Pesa hizi zinaekwa kwenye drawer ya rangi ya nyeusi.

Kuna kampuni ya bima ya Stock Cover. Kampuni hii inapeana bima dhidi ya biashara kuenda katika hasara. Bango hili pia limepeana maelekezo ya kampuni hii na nambari yao ya mawasiliano.

Wanaume wawili kwenye kibanda cha M-Pesa na Airtel Money. Wote wamekaa chini katika kibao. Mmoja amevalia kofia ya kiislamu huku mwingine akivalia kofia ya kuja mbele. Mmoja amevalia jinsi ya bluu, mwingine amevalia kaptula ya rangi ya hudhurungi.

Kisesere cha gari na funguo. Mkononi mwa mwanamke. Anaonekana kumpashia mwanamume kifunguo hicho. Kisesere hicho kimetiwa kwenye kitabu mezani. Kando kuna kalamu ya rangi ya nyeupe.

Sokoni upande wa manguo, wanaonekana wanaume wawili ,mmoja anaonekana akipanga long'i kwenye bega lake ,mwingine amesimama akizitazama , anayepanga hizi long'i anaonekana kuwa muuzaji wa hizi nguo ,soko hili pia zina nguo nyingi kando yake.

Kwenye nyumba ya maonyesho ya magari ya madogo madogo yani Car .Magari haya yana rangi ya nyeupe, nyekundu na nyeusi. Magari haya ni magari ya kifahari. Yamepangwa katika mistari miwili na kuchorwa mistari katikati ya kuyatenganisha.

Ngoa za mtumba sokoni, nguo hizi kwa wingi ni za watoto. Nguo nyingi zinazo patikana katika runda hili la mitumba ni soksi za watoto. Pia kuna majaketi yalio kingwa juu kwenye vichuma hivi.

Soko la vifaa vya shambani. Ila vifaa hivi vinaonekana kuwa aina nyingi za maharagwe. Maharagwe ya nyeupe, nyeusi, nyekundu na manjugu pia yamo katika soko hili. Wauzaji pia wanayauza.

Kwenye soko la matunda kunaonekana kuwa pia na mboga sokoni humu, kuna, mapokomoko, nyanya, pilipili, vitunguu saumu na pilipili hoho. Minji pia zimetiwa katika vikebe vidogo.

Tangazo la kampuni ya Amana la kuuza mabaiskeli ya pikipiki. Wana baiskeli tatu za pikipiki, tatu za bodaboda na mbili za private .

Soko la matunda. Sokoni humu mnaonekana kua na wauzaji wengi. Kuna mwanaume mmoja anayechagua matunda haya ya machungwa. Mwanamke anaonekana amesimama akingojea kumhudumia.

Kwenye soko kuna nanasi, kuna matunda mengine pia kama parachichi, kuna pia mahindi. Chini kuna kreti mbili za rangi ya nyekundu zilizobandikwa juu kwa nyingine. Pia kuna gunia la michele.

Kwenye duka la maonyesho ya magari madogo madogo. Magari haya yana rangi ya nyeupe, nyekundu na nyeusi. Onyesho hili lina kioo za kuona.

Bango la kuonyesha kampuni ya kutoa bima, kampuni ya Imana , kampuni hii kwenye hii bango imeonyesha nambari zao ya simu, pia imeonyesha mahali ambapo wanapatikana katika center ya Krishna mji wa Westlands.

Kihisia cha gari ndogo la taa. Kihisia hiki kimebandikwa kwenye mlango wa kuingilia wa gari. Gari hii ni nyeupe na kihisia hiki ni cha rangi ya nyeusi.

Katika duka la M-Pesa mbeleni kuna mwanamke aliyevalia hijabu. Mbele ya maduka haya pia kuna watu wanaofanya shughuli zao uzaji. Wanauza katika vibanda vidogo vidogo na kunyoa kazi ya kinyozi.

Mirundiko ya viatu. Viatu hizi zina rangi ya nyeusi, nyeupe na hata samawati. Viatu hivi pia ni vya aina tofauti. Kuna vya kusketi na kuna vya kucheza mpira wa basktetiboli .

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya magari ya kifahari. Yamo kwenye rangi tofauti ila mengi ni ya rangi ya nyeusi na nyeupe. Maonyesho haya ni marefu sana.

Bango la kampuni ya bima ya boda boda, bima ya boda boda hii inaonyesha maelezo ya bima hii ambayo inashika katika hadi mtu wa tatu bei ya bima hizi pia zimeandikwa kuna comprehensive na third party .

Watu watatu wanatazama katika simu ya smartphone , mmoja amevalia suti, mwingine amevalia shati na jeans , mwingine amevalia shati na kilong'i . Wawili ni wanaume ila mmoja ni mwanamke.

Mkusanyiko wa viatu vya mitumba . Viatu hivi vimepangwa kwenye laini kwenye rafu. Viatu hivi vyaonekana kutoka katika nchi za kigeni ila si nchi ya kenya. Viatu hivi vina rangi ya nyeupe, nyeusi, manjano, samawati na nyeusi vimetiwa kwenye rafu ya mbao.

Magari madogo ambayo yameegeshwa chini katika laini. Magari haya yana rangi kama nyeusi, kijani, kijivu, yote yameegeshwa chini ya miti, miti ambayo ni refu kushinda ya minazi.

Bango la kampuni ya bima ya Jubilee. Bango hili linaonyesha kuwa katika kampuni hii unaweza kupata bima ya chini ya shilingi mia sita na ishirini. Bima hii inashika katika zaaji last expense benefiti .

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya mbele na nyuma. Noti hii ni ya zamani ambayo ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta kwa mbele na kwa nyuma ina ndovu ambao wanakula.

Mkusanyiko wa ndizi za kuiva. Ndizi za aina tofauti tofauti. Ndizi zilizo pembeni zinaonekana kuiva sana ila ndizi moja iliyo uko mwisho yaonekana kuwa imeiva kidogo.

Kwenye maonyesho ya magari madogo madogo. Magari haya yameegeshwa kwa kuwa taa ziko kwenye mstari mmoja. Magari haya mengi ni ya rangi ya nyeupe, mengine ni ya rangi ya nyeusi ila ya rangi ya blue ni chache.

Katika duka la maziwa. Duka hili ni la aina ya ATM yaani unalipa ukipewa maziwa. Kuna wateja wamesimama hapa. Mhudumu pia anaonekana kuwahudumia hawa wateja.

Chumba cha maonyesho cha magari. Magari haya yanazidi mia. Yameandikwa kutoka kona moja hadi ingine. Ila magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na samawati.

Tangazo la kampuni ya bima. Kampuni hii inaitwa Shimini Insurance. Kampuni hii inapeana bima dhidi ya ajali. Bango hili pia limeonyesha nambari ya kampuni hii.

Mkusanyiko wa magari tofauti tofauti. Magari haya kuna magari madogo yaani car na magari makubwa makubwa ya four wheel drive yaonekana kuwa katika maonyesho.

Magari katika maegesho, magari haya ni aina ya car magari madogo madogo, yapo yenye rangi ya nyekundu, nyeusi, nyeupe na samawati. Magari haya yanaonekana kuwa mapya sana.

Bango linaloonyesha dola dhidi ya shilingi ya Kenya. Bango hili linaonyesha bei ya kununua dola na bei ya kuuza ila halina tu dola lina pia shilingi zingine.

Ukurasa ya app ya M-Pesa. Ukurasa hii ni ya rangi ya kijani. Chini kuna maelekezo ya jinsi ya pesa zilivyokuwa zinaingia. Mtu huyu alipata pesa kutoka kwa Beth Obura akamtumia Brian Ocharo. Kando pia kuna matangazo ya codings na ya kununua data.

Mkusanyiko wa champali nyingi, zikiwa zimemwagwa kwenye mibao. Champali hizo zipo sokoni, zinaonekana kwa wingi kuwa ni za watoto wadogo. Champali hizi zinauzwa sokoni.

Simu ya smatifoni .Simu hii imefungua ukurasa wa mpesa. Kuna mteja anaonekana akitoa pesa kwenye kibanda cha mpesa. Mteja huyu amevaa nguo ya colour nyeusi. Anayemhudumia pia amevalia nguo ya rangi ya nyeusi.

Mtu ameshika pesa. Pesa alizoshika ni elfu moja, elfu moja nyingine na mia. Kando yake kuna ekstensheni ya charger . charger hii zimewekwa chini.

Huu ni upande wa manguo, nguo zimeanikwa katika mbao ila zingine pia zimeinuliwa. Watu wanaonekana wakitembea katika mistari hiyo wakitazama nguo. Mwanamume mmoja anaonekana kuwa anashika nguo kwa kukagua.

Watu wawili wanaonekana wakiangalia kwenye simu ya smartphone , simu hii imefungua kurasa ya M-Pesa, watu hao wanaonekana kuwa wenye, kwenye duka la M-Pesa wanashugulika katika shughuli za kutoa pesa.

Kwenye njia kunaonekana kuwa na tukutuku na kigari kidogo. Kando ya njia hii, kuna wauzaji wa matunda waliozipanga kando. Matunda haya ni mandizi na machungwa. Pembeni pia kuna maduka madogo, la M-Pesa na supamaketi .

Kiwanda cha kutengenezea magari aina ya basi. Magari haya yanaonekana kuwa katika hatamu ya mwisho ya kukamilisha kuundwa. Yana rangi tofauti ya nyeupe na nyeusi. Yapo kwenye maegesho.

Trela ya kuvutia magari. Trela hii imebeba magari, manne. Magari haya ni magari madogo, madogo ya car . Yanaonekana kuwa katika kampuni yanasafirishwa kupelekwa.

Mkusanyiko wa magari ya madogo yaani kaa yanaonekana kua katika sherehe fulani ama hafla fulani ya mtu mkubwa katika eneo hili. Watu wengine wanaonekana kua wamesimama kando ya magari haya.

Sokoni mwa vyakula vya shambani. Sokoni humu mnaonekana kuwa na karoti, pilipili hoho na viazi vitamu. Vitu hivi vimepangwa katika mistari sambamba. Kuna mstari wa viazi vitamu, pilipili hoho na karoti. Pia kuna cucumber katika soko hili.

Gari la kubeba magari mengine. Gari hili linaonekana kuwa barabarani zikipeleka magari mengine katika uuzaji. Gari hili linafuatana na lori ya rangi ya nyeupe.

Gari kwenye chumba cha maonyesho. Gari hili ni la rangi ya nyeusi na linakaa gari la miguu minne yaani four wheel drive . Gari hili linaonekana kuwa kwenye mnanda.

Tangazo la kampuni ya kutoa bima ya magari. Kampuni hii ni ya kampuni ya Sanlam. Tangazo hili lina maelekezo jinsi ya kuchukua bima hii, mbona kuchukua na kitakavyo kusaidia unapoichukua bima hii.

Gari la aina ya aina ya Nisani ,gari hili ni safi ambalo linaonekana kupakwa rangi ya hudhurungi na rangi ya njano, gari hili lina nambapleti ya kwake ambayo inaandamana.

Mkusanyiko wa magari madogo yaani Salon car yaatazamwa na watu wengi waliosimama katika juu. Wanaonekana kuwa katika jumba la maonyesho ya magari madogo madogo.

Kwenye kijiduka kidogo kiosk cha M-Pesa, inaonekana kuwa na vijana wawili ambao ni wanaume. Kijana wa kwanza amevalia nguo zote za nyekundu, mwingine amevalia kaptura ya rangi ya samawati na shati nyeupe. Wanaonekana kuwa wanunua kitu dukani humu.

Duka dogo la kioski. Duka hili linaonekana kuwa na vinywaji vya soda, maji na kreti za sanduku la pombe. Duka hili lina madaisari ya taksi .

Gari la aina ya Mustang likiwa limepaki mbele ya afisi. Afisi hii inaonyesha kuwa, karibia polepole, mlango huu unafunguka mwenyewe.

Simu ya Smartphone imefungua Page ya M-Pesa. Katika Page hii inaonekana Menu ya M-Pesa na huduma inayotolewa na M-Pesa. Simu hii imetolewa katika bango la M-Pesa lililoandikwa Lipa na M-Pesa.

Soda kwenye friji, viazi kwenye maboksi na vyote viko katika kibanda. Kibanda hich ambacho kina pia matumizi ya Mpesa.

Tangazo la taksi. Taksi hii ambayo ina tangazo la shilingi miatatu, elfu tatu mia tano ambalo na inapatiwa katika kampuni ya YKAVA.

Tangazo la kampuni ya kutoa bima ya Mayfair. Tangazo hili lina nambari ya kampuni hii ila bima hii ni ya bima ya ajali. Kampuni hii ya Mayfair inapatikana katika nchi zote za Afrika Mashariki.

Mkusanyiko wa manguo. Nguo hizi zinaonekana kuwa sokoni. Zimepangwa katika hunger na kuwekwa katika kijibao. Nguo hizi zina rangi ya nyekundu kwa wingi.

Magari yakiwa yameegeshwa katika uwanja. Uwanja huu unaonekana kuwa una nyasi mbichi. Gari la kwanza ni la nisani. Magari mengine ni madogo madogo. Magari haya ni kama yapo kwenye shughuli ya sherehe.

Gari ndefu la kubeba magari mengine. Gari hili linaonekana kuegeshwa kando na kubeba magari mengine madogo madogo. Linaonekana kuwa linasafirisha magari haya katika.

Mkusanyiko wa mimea ya shambani. Mingi ni maboga maboga. Maboga haya ni kama yanatayarishwa kuenda sokoni, mna dania, nyanya, vitunguu, kabeji, mipira na michicha. Mboga hizi zimechuanwa na kupimwa kwa vipimo tofauti tofauti.

Maonyeshoni wa magari madogomadogo yaani car .Maonyesho humu kuna watu waliokuja kushuhudia haya magari. Maonyesho haya ni kama yako ndani ya nyumba wala si nje kama kawaida.

Noti za shilingi elfu moja. Noti zinazoonekana ni noti tano. Noti hii ni ya elfu moja ya kisasa. Kando yake mnaonekana kuwa na meza. Noti hizi zimeji kunjakunja kuonyesha kuwa zimetumika sana.

Tangazo la kampuni ya insurance . Kampuni hii inaitwa Sanlam. Inaonekana kufanya budi la tangazo la matumizi yake ila kuna matumizi mengi ikiwemo ya property , ajali na insurance .

Shilingi elfu moja ya Kenya ambayo imeshikwa na mtu na vidole viwili. Anaonyesha shilingi hii elfu moja ambayo ina michoro ya jumba na miti.

Chumba cha maonyesho cha magari, magari ambayo aina ya mercedes yote yanakuwa magari madogo ambayo tunaita saloon car kwa lugha ya utohozi ya kimombo. Kuna moja la rangi ya nyeupe na mengine ni ya rangi ya nyeusi ,yako katika jumba la maonyesho.

Bango la kuonyesha insuarensi ya dawa ya kampuni ambayo inaitwa AAR. Kampuni hii ina maelezo ya kuonyesha jinsi wagonjwa hao wanaeza pata dawa zao wakiwa makwao nyumbani bila ya kujisumbua.

Soko la matunda lina mwanaume ambaye anayeonekana kuwa ni muuzaji wa matunda haya. Matunda ambayo yapo ni ndizi, chungwa, malenge, kitunguu na kadhalika.

Sokoni, kuna watu ambao wananunua vitu. Pembeni kuna mandizi ambayo yamewekwa juu. Kuna nyanya, karoti, mahindi na viazi vitamu ambavyo ni waruu. Pia, kuna maembe na watu wa biashara.

Bango kidogo cha Mayfeir Insurance , kampuni ambayo inafanya haki ya kuthibiti mali ya watu, lina maelezo ambamo hilo kampuni ipo na nambari zao za simu za kupatikana ambayo imeandikwa kwa rangi nyeupe na rangi ya kijani.

Mkono ambao umeshika pesa. Pesa hizi ni mirundiko ya maelfu. Imepangwa katika maelfu kadhaa kadhaa. Haiwezi julikana ni pesa ngapi ila ni elfu imeshikwa katika mkono moja.